Gari la rangi nyeupe la honda linaonekana wazi gari hili lina namba ya usajili KCM 708K ikionyesha limesajiliwa Kenya. Limesimama kwenye barabara na vichaka vya kijani kibichi viko nyuma yake.

Kuna noti ya shilingi mia tano ya Kenya. Upande wa mbele una picha ya mzee Jomo Kenyatta, nembo ya benki kuu ya Kenya, na tarehe 16 July mwaka wa elfu mbili na kumi. Namba za siri na saini za gavana na mwanachama wa bodi ya wakurugenzi pia zimetokea.

Soko lenye bidhaa mbali mbali linaonekana likiwa na vibanda vya mbao, mboga na matunda kama vile vitunguu, pili pili, hoho na ndizi vimepangwa kwenye masanduku na kikapu, vitambaa vya rangi mbali mbali vimetandikwa juu.

Meza iliyojaa samaki waliokaushwa na kukaangwa, baadhi wakiwa wamefungwa kwa vifurishi. Samaki hawa wanaonekana kuwa tayari kwa kuuzwa. Nyuma yake kuna muuzaji na pia crates .

Dirisha la wakala wa mpesa linaonekana likiwa na mabango yenye nembo ya safaricom na mpesa pamoja na namba za simu. Wateja watatu wamesimama nje ya dirisha , mmoja akiwa amevalia hijab ya rangi ya waridi.

Sehemu ya maeghesho ya magari yaliyojaa, magari mengi ya aina tofauti yamepangwa kwa msururu yakiwemo ya kubebea mizigo, vani na magari madogo, gari jeupe kubwa limeegheshwa katikati na magari meusi na meupe pia yapo.

Hapa ni uwanja wa kuuza magari. Magari mengi ya aina tofauti yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa; yako kwenye viwango viwili, baadhi yameegeshwa chini na mengine yamewekwa juu ya jukwaa maalum. Pia kuna bango kubwa la matangazo la kinywaji cha Jack Daniels.

Bango hili, linatangaza bima ya pikipiki, kutoka kwa Anziana Insurance Agency, inatoa bima ya mwaka mmoja ya TPO, kwa shilingi elfu nne, na bima ya miezi sita, kwa shilingi elfu mbili na mia tano, bima hizi ni za pikipiki za PSV na za kibinafsi.

Katika eneo la maegesho, safu ndefu ya magari meupe, ya dhahabu na meusi yamepangwa kando ya barabara iliyojengwa kwa matofali, nyuma ya magari haya majengo marefu yenye ghorofa nyingi yanasimama yakielekea angani.

Safu ndefu ya nguo za mitumba imetundikwa na kuwekwa chini zikiwa na rangi na michoro tofauti tofauti. Zingine za mbao zinatumika kushikilia nguo. Chini kuna takataka na uchafu ikionyesha mazingira ya sokoni.

Kuna mikono miwili, ikiwa imeshikilia kiasi kikubwa cha noti za elfu moja za Kenya ,zikiwa zimetandazwa kwa umaridadi. Kila noti ina picha ya mzee Jomo Kenyatta. Rangi ya noti ni ya kijani na kahawia.

Duka la kubadilisha fedha na kutuma pesa linaonekana, likiitwa Junction Forex and money remittance tangazo kubwa la Ria money transfer linaonekana kwa mbele kwenye mlango wa kioo kuna matangazo mengine ya western union money gram na Mpesa yakionyesha kuwa wanatoa huduma za kutuma na kupokea pesa kimataifa.

Ndani ya chumba kikubwa chenye magari mengi mapya yamepangwa kwa utaratibu, magari ya aina mbalimbali, rangi tofauti na mtindo mbalimbali yanaonekana kuna dawati la mapokezi na vitu vingine vya kusubiri.

Rafu zimejaa vitambaa vya rangi mbalimbali vikiwa vimekunjwa kwa uangalifu na kupangwa. Kuna vitambaa vyenye michoro tofauti kama vile maua, viduara na mistari vikionyesha utofauti wa sanaa ya kitamaduni. rangi angavu kama nyekundu, kijani, buluu na njano zinajitokeza.

Rundo la magari mapya linaonekana ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho . Magari mengi meusi na baadhi ya rangi nyingine yamepangwa kwa safi ndefu. Sakafu nyeupe iliyong'aa na gari yenye taa nyingi za mraba zinaangazia eneo lote.

Mwanamke ameketi kwenye benchi, akichunguza vitu, karibu na duka dogo, duka hili lina sifa ya kuuza mapambo ya kienyeji, shanga, na vitu vingine vya sanaa, kuna mikanda mingi imeninginia mbele, iliyopambwa kwa shanga za rangi mbali mbali.

Hapa kuna aina mbalimbali za matunda, zikiuzwa sokoni. Zikiwemo ndimu, maparachichi, matunda ya kiwano na matofaa. Matunda yamepangwa kwa uangalifu mno.

Ngundo kubwa za nguo zilizifungwa kwa kamba nyeusi zimepangwa juu ya nyingine zikiashiria mavazi ya mitumba yanayouzwa. Baadhi ya vifurushi vina maandishi au lebo zilizobandikwa juu.

Meza kubwa imejaa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo kandambili na viatu vingine vya wazi vikiwa vimetawanyika kwa wingi. Rangi mbalimbali zinaonekana kama vile bluu, zambarau, njano na nyekundu zikionyesha uteuzi mpana.

Inaonekana kama mazingira ya soko la wazi. Mbele kuna mkokoteni mdogo mwenye chapa ya farmers choice ukiwa umewekwa chini ya mwavuli mkubwa wa rangi ya samawati. Nyuma yake pia kuna duka dogo la nguo na bidhaa zingine zinazouzwa.

Bango la matangazo ya bima, linaonekana, likiwa na jina, bima rahisi, bango hili linatangaza, bima ya gaei aina ya pikipiki, yenye thamani ya elfu mbili, na mia tano kwa miezi sita, chini kuna picha ya wanaume wawili wanaotumia pikipiki.

Hili ni soko la wazi, lenye bidhaa nyingi za mboga na matunda. Kuna mahindi, maembe, matikiti maji na mananasi yaliyo tundikwa. Bidhaa zimepangwa kwenye meza za mbao na baadhi ziko kwenye magunia chini.

Programu ya kopokopo inayotoa simple tools for your business inaonekana upande wa kushoto. Kuna fomu ya kuingia kwenye akaunti, yenye sehemu za kuandika barua pepe na neno siri. Barua pepe janesau@gmail.com, tayari imeandikwa.

Treli ya kubeba magari ya rangi ya bulu imeegesha mbele ya jengo la kawaida, treli hiyo imepakiwa magari, mengine juu, mengine yakiwa chini, magari yote yanaonekana mapya.

Mwanaume anajaza maziwa safi kwenye chupa kutoka kwa mashine ya kisasa. Mashine hizi zimeandikwa Fresh Milk na nunua maziwa fresh hapa; zikionyesha huduma ya maziwa ya rejareja. Kuna kikombe cha kupimia na vikombe vingi vya plastiki vyenye rangi tofauti, tofauti.

Kuna idadi kubwa ya matunda na mboga kwenye soko hili, zikiuzwa. Miganda ya ndizi zilizokomaa zimetundikwa juu. Chini, machungwa, nyanya, parachichi na matunda mengine yamepangwa kwenye vikapu na masanduku.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya upande mmoja una picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya na Mhuri wa benki kuu ya Kenya. Upande wa pili una picha ya tembo kadhaa wakitembea.

Huu ni mlima wa ndizi zilizoiva zikiwa zimepangwa kwa makundi kadhaa. Zinaonekana kuwa na rangi tofauti za njano kuanzia njano hafifu hadi njano iliyokolea zikionyesha viwango tofauti vya ukomavu, zimetandazwa juu ya gunia.

Duka dogo, linaonekana likiwa na mabango mengi ya Mpesa na Airtel. Kando ya mlango wa duka, kuna chupa kubwa za maji na ndani kuna jokofu la vinywaji. Watu wawili, wamekaa kwenye benchi nje ya duka wakisubiri.

Magari kadhaa yamepaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi, gari jeusi aina ya Subaru kwa karibu upande wa kulia. Upande wa kushoto kuna lori la Isuzu lenye chasi ya chuma na namba za usajili za Kenya.

Tangazo ni la Britam lenye kauli Your wellnes is our priority . Linatangaza malkia by Britam kwa shilingi mia sita na ishirini ambalo linajumuisha bima ya gharama za mazishi. Mwanamke aliyetabasamu anaonekana kwa tangazo hili.

Kuna safu ndefu ya magari meupe, yote yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika maegesho, magari haya yanaonekana kuwa mapya na ni ya aian ya SUV, nyuma ya magari hayo kuna anga

Mtaani maduka madogo yamepangwa kando ya barabara yakionyesha biashara mbalimbali. Kuna saluni na nguo zimening'inia nje. Viti na meza za plastiki zimepangwa mbele zikionyesha shughuli za biashara. Watu wanatembea wengine wameketi wakisubiri huduma.

Picha inaonyesha duka la Mpesa lililojengwa kwa mabati na kupakwa rangi ya kijani mbele yake kuna udongo na tope kuashiria barabara chafu mtu anaonekana akitembea karibu na duka hilo.

Hii ni sehemu ya duka inayotoa huduma ya Mpesa. Mlango wa duka una rangi ya kijani na unaonekana umefunguliwa. Ndani ya duka, kuna bidhaa za kuuza ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna barabara iliyo mbele ya duka.

Duka linaonekana likiwa na bango kubwa la GSP Milk juu yake likitangaza bidhaa za maziwa, ice cream na maji ya kunywa yaliyofungashwa. Freezer kubwa ya ice cream imewekwa mbele ya duka.

Magari mawili yapo barabarani. Gari dogo la rangi ya bluu likiwa limebebwa na Lori ya kubebea magari ya rangi ya kijivu. Lori limefanya kazi kama trela likiwa na jukwaa la chuma linaloliwezesha kubeba gari salama.

Picha inaonyosha receipt ya malipo kutoka NTSA inchini Kenya, ya tarehe,25/04/2019. Receipt hii inaonyesha kuwa Dan Oyuga Ann, alilipia ukaguzi wa gari na ada ya huduma, jumla ya shilingi elfu moja na hamsini.

Tangazo hili linahusu bima ya nyumba kutoka Amziano Insurance Agency, juu kuna picha ya nyumba ya kisasa na nembo ya kampuni, chini, sehemu ya Domestic Home Insurance inaonekana wazi.

Pamoja na jua la jioni, watu wamekusanyika kwenye eneo lenye nyasi, mwanaume mmoja anaonekana akitembea , magari kadhaa yameegeshwa karibu ikiwemo Lori ndogo la rangi ya fedha. Miti mirefu imesimama nyuma yao.

Gari la kisasa limepakiwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu ya coniferous nyuma. Gari linaonekana kuwa la kifahari na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi, anga ni ya bluu inaashiria hali ya hewa nzuri .

Hii ni butcher inayouza nyama, nyama ya mbuzi imetundikwa juu ya kaunta na vipande vimewekwa kwenye kioo cha maonyesho chini wafanya kazi kadhaa wanaoneka wakihudumia wateja sehemu hii inaonekana kuwa safi na lenye mpangilio.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana, ambapo watu wanatafuta nguo zilizorundikwa kwa wingi. Kuna nguo za kila aina na rangi na wauzaji na wanunuzi, wamejishughulisha kuzipanga na kuzichagua.

Soko la wazi linaonyesha bidhaa nyingi za matunda na mboga kuna ndizi nyingi zimetundikwa na zingine zimewekwa kwenye meza pia kuna mananasi mboga maembe na matunda mengine wateja na wauzaji wako karibu na kibanda.

Mkono unashukilia simu magili, yenye gramu ya Mpesa iliwa wazi, skrini ya simu inaonyesha menyu, ya chaguo mbali mbali kama vile, kutuma pesa, kutoa pesa, kununua muda wa maongezi, na kulipa na Mpesa.

Picha inaonyesha lundo la ndizi mbichi, zikiwa zimepangwa kwenye vyombo viwili, labda ndoo, na zimesimama sokoni. Nyuma yake kuna bidhaa nyingine za mazao, kama vile viazi vitamu na vitunguu.

Gari kadhaa, zimeegeshwa kwenye nyasi, zikiwa zimepangwa kwa mstari. Gari iliyo mbele ni ya bluu, ikifuatiwa na gari jeusi, kisha nyeupe na gari nyingine kwa nyuma. Nambari za usajili za magari haya ,zinaonekana wazi.

Kuna viazi vikuu na viazi vitamu vilivyowekwa kwenye vikapu na ndoo. Viazi vitamu vya rangi ya zambarau vimepangwa kwenye kikapu cha nyuzi huku viazi vikuu vya rangi ya kahawia vikiwa kwenye ndoo mbalimbali za plastiki baadhi zikiwa zimejaa.

Mbwa mweusi mkubwa amelala kwenye nyasi, akionekana mwenye furaha na amechangamka. Juu yake kuna matini ya tangazo ikisema: 'Your pet is in good hands with the Orange Home Insurance. Insurance rahisi. Pia kuna nembo ya Kenya Orient chini.

Wachuuzi wa mboga na matunda wamepanga bidhaa zao kwenye soko la wazi , madawati yamejaa viazi mahindi nyanya karoti na mboga nyinginezo. Juu ya kibanda ndizi zimefungwa zikininginia . Mteja amesimama kando akioneka akiangalia bidhaa.

Gari la Suzuki jeupe limeegeshwa kwenye barabara nambari yake ya usajili ni KDH 990J likionyesha ni gari la Kenya. Nyuma kuna miti na mimea. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa wazi mchana.

Orodha kubwa la viatu vya kuteleza venye magurudumu vimepangwa vina rangi na ukubwa tofauti vikionekana vimeundwa kwa ajili ya watoto na watu wazima. Zimepangwa kwenye rafu zikionyesha ukusanyiko mkubwa wa bidhaa.

Katika soko la wazi, mboga za majani mingi zimepangwa kwenye meza ndefu, watu kadhaa, wakiwemo wauzaji na wateja wanaonekana wakihudumiana, dari za kitambaa zinatoa kivuli, barabara chini inaonekana kuwa na unyevu.

Mwanaume na mwanamke wanatazama karatasi. Wako ndani ya kumbi ya maegesho ya magari kwani gari jeupe linaonekana nyuma. Wote wamevalia suti, wakionyesha mazingira rasmi labda wakifanya biashara.

Mwanaume amevaa suti anazungumza na mwanamume mwingine mbele ya gari jeupe mwanaume aliyevaa suti anashikilia kifaa cha ku charge gari huku yule mwingine aliyevaa shati jeupe na suruali jeusi akiegemea gari.

Gari ya kifahari aina ya Mercedez G Wagon lenye rangi nyeusi limeegeshwa kwenye chumba cha maegesho, gari hili lina taa za mbele zinazong'aa gridi kubwa na nembo ya Mercedez, sahani ya gari ina nambari ishirini na mbili na jina Rawa Auto

Hapa kuna soko lenye shughuli mbalimbali ambapo watu wanatazama na kuuza nguo. Mwanaume mmoja anaskuma mkokoteni uliyojaa nguo. Kuna mwanaume mwingine aliyevalia shati nyekundu akitazama upande.

Hapa ni soko la jumla la nyanya likiwa na masanduku mengi yaliyojazwa nyanya nyekundu zilizokomaa, watu kadhaa wakiwemo wauzaji na wanunuzi wapo sokoni, mwanaume mmoja katikati anachagua nyanya kutoka kwenye sanduku.

Gari nyeusi limeegeshwa kwenye nyasi karibu na gari lingine la kijivu na magari mengine kwa umbali, miti imesimama kwa nyuma, maingira yanaonekana kuwa eneo la maegesho ya nje ama labda kuna tukio au mkutano.

Mikono miwiki inaonekana ikikabidhiana funguo za gari. Mkono mmoja unashika funguo na kuziweka kwenye kiganja cha mkono mwingine, kwenye meza nyeupe ilioko chini kuna kalamu na mfano mdogo wa gari ya rangi ya kahawia.

Orodha ya magari matatu ya kifahari aina ya mercedes benz G- wagon yameegeshwa moja ni la rangi ya kijivu lingine jeupe na la tatu jeusi likiwa limefichwa kiasi yameegheshwa kwenye maegesho lenye rami na ukingo wa barabara.

Gari aina ya Pickup Toyota Hilux limeegeshwa kwenye shamba lenye nyasi, gari hili lina rangi ya kijani iliyokolea na upande wake unaonekana wazi, nyuma ya gari kuna mtu amevalia fulana ya kijani kibichi.

Sokoni kumejaa bidhaa mbalimbali za mboga na matunda zikiwa zimepangwa kwa wingi, kuna mirundo ya nyanya, vitunguu, pilipili hoho za kijani na za manjano na aina nyingine za mboga kama vile matango na bramia.

Tairi la gari lenye rimu ya fedha linaoshwa kwa maji yenye shinikizo. Maji yanaruka kutoka bomba lisiloonekana yakitua juu ya tairi. Nyuma yake kuna tairi zingine tatu zilizopangwa.

Picha inaonyesha , pikipiki iliyoanguka barabarani. Ikiashiria ajali. Juu yake kuna bendera yenye nembo ya imana. Chini ya picha, kuna tangazo kuwa, bima ya pikipiki , motorcycle insurance .

Mwanamke amesimama nje katika duka la Mpesa na equity agent anaonekana kushughulika .Duka lina bango la mpesa na Equity bank. Sakafu imetengenezwa kwa vighai vya zege zilizopangwa kwa umaridadi.

Treli kubwa la kubebea magari, ikiwa na magari ya kifahari linaonekana. Magari kadhaa baadi yakiwa meupe na mengine meusi yamepangwa kwenye treli hili ya ghorofa mbili. Treli hii inaonekana kuwa katika eneo la wazi.

Mwanamke mchanga anatabasamu akiwa amevaa kola ya shingo na mkanda wa buluu wa kusaidia mkono bango la Madison General Insurance linaonekana juu ya picha, ujumbe kwenye bango unasema don't wait until it's too late .

Uwanja wa maegesho wa wazi unaonekana ukiwa na magari kadhaa yalio egeshwa chini ya kivuli. Gari la rangi ya bluu na jingine la machungwa yameegeshwa mbele. Juu kuna paa za kivuli za rangi ya kahawia ya miundo za chuma.

Majengo ya biashara yanaonekana yakiwa na maandishi mbalimbali kwenye kuta. Mlango wa duka la Amani Gen Shop uko pande wa kushoto mbele ya duka la dairy milk bar mwanaume amesimama mlangoni. Dirisha la buluu limefunguliwa.

Hati ya pima ya maisha, inaonekana. Ikionyesha huduma za life insurance ,zinazotolewa na Anziano insurance agency .Inalinda mustakabadhi wako kwa aina mbalimbali za pima, ikiwemo tampflets insurance .

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi; yakiwemo magari ya buluu, magari meusi na mengine meupe. Mwanaume amesimama karibu na gari ya buluu. Mazingira ya nyuma yana miti mirefu na mimea.

Tangazo la bima ya gari inaonekana. Mwanamke amesimama karibu na gari la njano la teksi lenye mlango wazi. Tangazo hili linaeleza kuwa huduma inayotolewa ni bima ya magari ya third party only kwa shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka.

Soko la kuuza mboga linaonekana huku viazi vikiwa vimejazwa kwenye ndoo kadhaa, chini kuna karoti nyingi zikiwa zimepangwa kwa laini moja na pilipili hoho na matango, ndani ya ndoo viazi vimejaa kupita kiasi.

Barabara nyembamba iliyojaa nguo nyingi zikiwa zime tumbikwa juu na kuwekwa chini inaonekana, mtu moja amevaa fulana ya kaawia na jeans anatembea mbele, eneo hili linafanana na soko la mtumba ambapo bidhaa zimetapakaa kila mahali.

Hiki ni kibanda kinachouza sanaa ya kiafrika . Kuna bidhaa nyingi za kienyeji kama vinyago vya mbao, sanamu za wanyama na vitambaa vilivyo na mifumo ya jadi . Vinyago vimetengenezwa kwa umbo la tembo na uso wa binadamu.

Matikiti maji, kathaa yamepangwa, yakionyesha rangi ya kijani kibichi, yenye michirizi, baadhi yanaonekana yakiwa na mikwaruzo, kwa upande wa pili, matunda mengine ya kijani labda maembe, yanaonekana yakiwa yamepangwa.

Ndani ya duka dogo, bidhaa mbalimbali zimepangwa. Mlango umefunguka, ukiashiria biashara inaendelea. Barabara iliyo na vigae vya kupasua, inaonekana mbele. Neno Mpesa, limeandikwa kwenye mlango.

Huu ni ubao wa tangazo ya bima ya nyumba. Ubao huu Una picha ya nyumba nzuri upande wa juu na picha ya mwanaume anayeonekana kama wakala wa bima. Ubao huu Una maandishi makubwa, house insurance na umeodhoresha Huduma mbalimbali kama karabati wa nyumba na ujenzi mpya.

Tangazo hili linahusu bima ya teksi za psv likitoa ofa ya mwezi mmoja ya bima ya TPO third party only kwa shilingi elfu tatu mia tano, pia linawezesha upanuzi wa bima hio, kuwa ya mwaka mzima ndani ya siku thelathini kwa shilingi elfu tano.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na matunda na mboga nyingi zilizopangwa kwenye meza. Ndizi zimetundikwa juu na machungwa, maembe na parachichi vimepangwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara.

Gari ndogo la abira ambalo ni toyota limesimama kwenye eneo la kijani kibichi ,gari hili lina matangazo ya biashara ya progressive credit , majani na nyasi zimetapakaa chini ya gari na kuna magari mengine yakiwemo lori na gari lingine jeupe.

Tangazo la bima ya ajali la kibinafsi linaonekana, linasema personal accident insurance na kauli mbiu your safety, our priority mwanamke mwenye nywele ndefu na zilizosokota ameketi akishika mguu wake akionekana kama ana maumivu.

Hii ni stabadhi ya malipo kutoka kwa mamlaka ya bandari nchini Kenya, Kenya Ports Authority, stakabadhi hii yenye jina revenue receipt imetolewa kwa kampuni ya African Cotton Industries iliyoko Mombasa.

Watu kadhaa wamesimama nje ya duka la Destiny Dairies Milk ATM wakionekana wakitumia mashine ya maziwa. Milango ya duka imefunguliwa na taa inawaka ndani. Nje ya duka kuna makopo ya chuma yaliyopangwa chini.

Hapa kuna duka la maziwa la Kieni Diary Products Ltd lililokuwa na bango lenye jina la duka na picha ya ngombe ,mtu mmoja amesimama mlangoni huku makoba ya maziwa yakiwa nje.

Duka ndogo la rejareja linaonekana, lina mlango wa bluu na mtu amesimama ndani yake. Nje ya duka, kuna baiskeli ya zamani iliyosimama kando ya barabara yenye vumbi. Kuna mfuko uliyofungwa kwenye baiskeli.

Majengo makubwa ya kisasa yaliyojaa magari ya kifahari yameonekana. Magari mengi yamepangwa ndani, mengine nje kupitia madirisha makubwa ya kioo. Hiki kinaonekana kama chumba cha maonyesho ya magari.

Duka dogo la maziwa linaonekana likiwa na bango lenye jina Mount Kenya Milk Deport watu wamesimama mlangoni huku mwanamke mmoja ameketi nje, duka lingine lina kuta zenye rangi ya kijani kibichi na lingine liko na milango ya bluu.

Magari mawili, moja ikiwa vani ndogo nyeupe, yameegeshwa barabarani wakati wa usiku. Nyuma ya magari kuna majngo marefu ambayo yanaonyesha jiji wakati wa giza. Taa za magari na majengo zinatoa mwanga katika giza hili.

Panaonekana duka ndogo, na mlango wa kijani unaotangaza huduma za M-Pesa. Ndani duka hili, kuna kifaa cha friji chenye vinywaji na bidhaa nyingine. Mlango ulio wazi, unatuacha tuone, mambo machache ndani.

Mboga za aina mbalimbali zimepangwa zikionyesha maumbo na rangi tofauti. Mingi zina rangi ya kijani kibichi na michirizi ya manjano au machungwa, huku zingine zikiwa na umbo la pea na rangi za mchanga. Zimepangwa juu ya uso unaofanana na mbao.

Hii ni tairi la gari lenye rimu ya kisasa likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye mawe. Nyasi zinaonekana kwa nyuma zikipigwa na jua. Tairi linaonekana jipya na safi likiashiria gari lililotunzwa vizuri.

Duka la M-Pesa linaonekana likiwa na milango ya bluu iliyoandikwa M-Pesa. Juu yake pameandikwa ATAH AHOP . Ngazi za saruji zinaelekea dukani na kuna meza ndogo nje.

Soko la wazi linaonyesha shughuli nyingi wajuuzi wakiuza matunda na mboga mbalimbali kama vile machungwa, nyanya na mboga za majani. Wateja wanazunguka na kununua. Kuna magunia ya mazao na watu wengine wameinama wakichagua bidhaa.

Hili ni gari, la, aina ya Toyota Hies , lenye rangi ya fedha, likiwa , limeegeshwa kwenye, eneo la maegesho, gari hili, lina nambari ya usajili, KDC809P, kwenye manthari ya nyuma, kuna m jengo kubwa lenye taa zinazo waka, jambo hili likiashilia kuwa ni usiku.

Haya ni mazigira ya soko yenye shughuli nyingi. Mwanamke ameketi kwenye duka la mboga akishughulikia bidhaa. Karibu naye kuna aina mingi za mboga na matunda ikiwemo matango, nyanya, pilipili hoho, vitunguu na viazi.

Tangazo hili linatoka Mayfair Insurance likitangaza makala mapya ya blogu yenye kichwa " Comprehensive guide to choosing the insurance policy in Kenya ". Nembo ya kampuni yenye herufi M inaonekana wazi.

Picha inaonyesha eneo la maegesho ya magari ikiwa na magari kadhaa ya kifahari aina ya Mercedes Benz yaliyopangwa kwa safu. Juu yao kuna bango lenye nembo ya Mercedes na maneno Mercedes Centre Limited.

Mkono umeshika noti nyingi za shilinhi elfu moja za Kenya. Noti hizi zina rangi ya majano na kahawia na neno Kenya limechapishwa waziwazi, inaonekana ni kiasi kikubwa cha pesa.

Hatuinaonyesha tangazo la insurance rahisi kutoka Kenya Orient ikihimiza kupata bima kwa urahisi kupitia simu. Simu inaonyesha jukwaa la bima ikiashiria huduma za kidijitali za bima. Nembo ya Kenya Orient trust imejumuishwa.

Naweza kuona barabara ndogo, yenye majengo ya maduka upande zote. Kushoto, kuna duka lenye rangi la waridi, buluu na kijani na neno Mpesa, limeandikwa kwa herufi kubwa na pia mwanamke aliyevaa hijabu ya zambarau na nguo nyeusi akitembea.

Katika maegesho ya magari, kuna safu ya magari meusi na meupe, yakiwa yameegeshwa sambamba. Magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na yaking'aa. Mistari mieupe ya maegesho inaonekana chini.

Katika chumba hiki chenye mwanga mkali, gari kubwa jeusi la aina ya SUV imeegeshwa, magurudumu yake yana spika za fedha zinazongaa, madirisha ya gari ni meusi na sehemu ya nyuma ina taa nyekundu.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili inamadirisha meusi. Magurudumu yake ni makubwa, na yako na muundo wa kipekee. Nyuma ya gari hili kuna mitit mirefu.

Hii ni tangazo la bima ya afya kutoka kwa anziano insurance agency . Lina picha la daktari mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta. Na kuna icons sita juu zinazoonyesha huduma za bima kama vile kinga, bima, manufaa, msaada na huduma za afya.

Inaonekana kuna kibanda kidogo cha biashara chenye rangi ya kijani na nyekundu, kinachoonekana kuuza huduma za simu, labda Mpesa na Airtel Money. Wanaume wawili wamekaa mbele ya kibanda hicho, mmoja akiwa amevalia shati la bluu na mwingine shati ya machungwa.

Hii ni sehemu ya duka, linalotoa huduma za Mpesa. Milango ya duka, ina rangi ya kijani na imeandikwa Mpesa. Pia, kuna kifaa kinachoonekana kama sehemu ya pikipiki. Ndani ya duka, kuna chupa za maji na bidhaa zingine.

Picha inaonyesha soko lenye shughuli nyinginyingi ambapo watu wanauza na kununua mazao mbalimbali kama matunda na mboga. Eneo la soko linaonekana kuwa na matope na maji yaliyotuama kuashiria labda mvua imenyesha.

Gari la kifahari la manjano, limesimama kati kati ya chumba, chenye madirisha makubwa, likiangazwa na taa ya duara ya kisasa, mti mdogo, wa mapambo umewekwa juu ya gari, ukiongeza uzuri, eneo linaonekana kuwa chumba cha, maonyesho ya magari.

Toni za vitunguu vyekundu zimepangwa kwa wingi zikiwa zimefungwa kwenye nyavu nyekundu. Baadhi zimewekwa sakafuni na zingine zinapakuliwa kutoka kwenye lori kubwa la kijani. Watu wawili wanaonekana wakishughulikia vitunguu hivi, huku mmoja akiwa amevaa kofia kubwa.

Inaonekana sokoni ni shughuli nyingi ambapo viatu vya ngozi vyenye mikanda na pambo ya shanga vimeninginia kutoka kwenye vijiti vikiuzwa, baadhi ya viatu viko juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe.

Mwanamke amesimama karibu na mashini mbili za kuuza bidhaa. Moja ni milk atm ya Tasmart inayouza maziwa yaliyosindikwa. Ingine ni Salad atm inayouza mafuta ya kupikia na saladi.

Shughuli nyingi za soko zinaendelea watu wengi wamekusanyika wengine wakitembea na wengine wakiwa wamekaa chini karibu na bidhaa zao zilizopakiwa kwenye magunia jua Kali linaonekana likiangizia eneo hilo.

Soko ndogo la rejareja linaonekana, likiwa na friji ya vinywaji baridi na boxes ya mbao yaliyojaa viazi. Mabango yenye neno Mpesa yameonekana, yakionyesha kuwa huduma za Mpesa zinapatikana hapo.

Huu ni mlango wa duka ya ATM ya maziwa. Bango la nje lina matangazo ya maziwa, mayai na mkate. Sehemu ya mbele ina friji ya maziwa pia. Mlango wa chuma umefunguliwa nusu.

Hii ni programu ya Mpesa. Salio la shilingi 68,800 linaonekana na kuna Fuliza ya shilingi 34,900. Chaguo za kutuma, kulipa, kutoa na kununua muda wa maongezi zipo.

Tangazo hili, la Anziano Insurance Agency, linaelezea bima ya magari binafsi, juu kuna gari la kisasa la rangi ya fedha, kushoto kuna cheti cha bima kinacho onyesha maelezo, kama namba, na tarehe ya kuisha.

Haya ni matangazo ya bima ya afya kutoka kwa kampuni aya Jubilee, bango hili linatangaza huduma ya Coverbora medical cover kwa bei ya kuanzia shilingi elfu sita na mia mbili kwa mwaka. Manufaaa ya bima hii ni pamoja na huduma za uzazi.

Duka la Mpesa limeonekana lenye maandishi ya kijani kibichi, mtu amevalia shati ya kijani na kaptura za kijivu, ameketi kwenye kiti mbele ya duka akiwa amelala kwenye meza, viatu vimepangwa kando.

Hili ni bango la matangazo ya bima ya afya kutoka kwa kampuni ya Amaco . Bango hili linaonyesha mwanaume akishika kifua chake akionyesha maumivu huku mkono mwingine ukimshika kwa njia ya kumfariji . Kwenye bango kuna maandishi , personal accident cover na injuries can happen any time but recovery shouldn't mean financial stress .

Bidhaa nyingi za shanga zenye rangi mbalimbali zimetundikwa, zikionyesha mkusanyiko kubwa wa vitwa vya kitamaduni. Kuna mikufu mirefu na vifungashio vingi vilivyofungwa vizuri. Baadhi ya shanga zina rangi angavu kama nyekundu, bluu, kijani na njano.

Safu ndefu ya magari mapya yanayoonekana yameegeshwa nje. Kuna aina na rangi mbalimbali za magari, ikiwemo SUV nyeupe na magari mekundu, bluu na meusi. Eneo la maegesho linaonekena kuwa kubwa na anga ni mawingu.

Jalada hii limejaa mboga na mimea mbali mbali zikiwemo filigi nyekundu, na aina kadhaa za mimea ya kiungo kama Rosemary na Shamari, zimepangwa vizuri zikionyesha ubichi na rangi ya njano.